Meza ya duara iliyotengenezwa kwa mbao yenye ukubwa wa kutosha watu wanne iliyowekwa kandokando ya barabara kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Wanunuzi na wauzaji wa jinsia ya kike na wa kiume katika soko kubwa lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo za utamaduni zilizopangwa vizuri ardhini.

Wanawake wawili katika mandhari ya soko la wazi. Mteja anachagua matunda kutoka kwa muuzaji mbele ya meza zilizojaa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa vizuri kama vile; machungwa, mapapai, tufaa, na ndizi.

Wateja wakike na wakiume wakiwa katika kaunta ya malipo, kwenye mandhari ya duka kubwa na wafanya kazi wakitoa huduma hiyo.

Duka kubwa lililojaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwa ajili ya chakula, kama vile bisukuti na vitafunwa; ambapo wateja wanakuja wakinunua.